Watu mbalimbali wameketi kwenye viti ndani ya jengo la huduma ya afya, wengi wao wakiwa wanawake pamoja na watoto. Baadhi yao wanashika karatasi ,huenda ni fomu au majibu ya wengineo, mwanamke aliyevaa mavazi meusi ya kazi anasimama akizungumza na mmoja wa walio keti.

Kundi la watu waliovalia mavazi ya rangi mbalimbali wamesimama pamoja kwa furaha, wakiwa na tabasamu na kuonyesha ishara za mikono, kama ishara ya kusherehekea. Baadhi yao wamevaa nguo zenye bendera ya Kenya, wakionekana kuwa na mshikamano mkubwa. Wengine, wamevalia mavazi ya michezo, fulana na kofia wakionyesha kuwa huenda wako kwenye tukio la michezo au sherehe ya kitaifa.

Tukio rasmi la kiserikali, mwanaume na mwanamke wako mbele wakiwa wameshikana mikono wakiwa wameshikilia hati ya blue mikononi mwao. Wanaonekana kuonyesha furaha wakitabasamu wakati wa kushika hati hilo. Watu wengine wamesimama nyuma yao na wengine wamevaa mavazi rasmi. Kwa mbali kuna bendera inayo ngaa mkono wa taifa.

Wanasiasa wanne wamesimama na kuketi chini ya hema jeupe lililopambwa kwa mavazi ya rangi ya machungwa na nyeupe. Wanaume wawili wameketi wakisaini nyaraka mezani, moja akiwa amevaa suti ya buluu mwingine koti jeusi na miwani. Pembeni mwao mwanamke aliyevalia shati jeupe lenye pambo mwekundu anaelekeza kwa mkono kwenye karatasi.

Rais anazungumza na majaji wawili, huku wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya kimahakama, ya blue na nyekundu. Jaji moja ana nywele ndefu na amevaa mavazi la mahakama kwenye kifuniko cha kichwa cha blue wakiwa wakitabasamu na kutazama Rais . Wengine wanashuhudia mazungumzo hayo kwa mbali.

Wafuasi wa timu ya soka wakiwa kwenye maandamano ya sherehe wakitembea barabarani wakiwa wamevaa jezi za kijani, baadhi yao wanapanda juu ya gari kubwa lenye rangi ya shaba wakisherekea kwa furaha. Wengine wanatembea kwa miguu wakishangilia wakionyesha msaada kwa timu yao.

Watu watatu wamevaa jezi za rangi nyekundu zenye nembo ya Virgin Atlantic na mabango ya timu wanayoifuatilia. Mwanaume katika ana uso uliopakwa rangi za kitaifa za Kenya na amevaa miwani ya jua. Wanawake wawili wamesimama kando yake wote wakitabasamu kwa furaha.

Rais William Ruto anaonekana akimkabidhii jaji mkuu Martha Koome hati rasmi kama ishara ya uteuzi au tukio la kisheria. Rais amevaa suti ya buluu na tai ya manjano huku akionyesha tabasamu. Jaji koome amevaa mavazi rasmi ya utawala wa kisheria ikiwa ni korti la kisomi la majaji.

Idara ya huduma za uhamiaji, ofisi ya udhibiti wa pasipoti. Watu wawili wamevaa suti mmoja akiwa na sidiria jekundu na mwingine mavazi ya bluu wanazungumza kwa furaha huku wakitembea kuelekea jengo hilo. Kando yao, askari wa usalama amevaa mavazi ya kijeshi na mtu mwingine akishikilia faili.